Haya ni makao, ya Bunge la Kenya, ambayo hutumika kutunga sheria, kuwakilisha wananchi, na pia kusimamamia utendaji wa serikali, Bunge hili lina mihimili miwili ambayo ni Bunge la Taifa, na Seneti.

Haya ni mabomba ya maji ambayo hutumika kusafirisha maji kutoka chanzo hadi kwenye majengo kwa matumizi ya kila siku kama kuoga na kupika. Mabomba haya hutumika pia kusafirisha maji machafu kutoka vyooni, mabafu na sinki na kuelekeza taka kwenye mitambo ya kusafisha au mashimo ya choo.